Huku naiona karatasi ya mtihani. Hii inajulikana kuwa ni mtihani ya chekechea, tena naiona kuna michoro katika hii karatasi ya mtihani. Inapoonyesha kuna bibilia iliyoambiwa mtoto achore pia kuna jua aliyochora.

Huku naona ujenzi kubwa ya gorofa, hii ujenzi umengara tena imewekwa mataa ili iweze kumetameta, na mbele ya hii ujenzi kuna maua iliyofyekwa vizuri tena imepaliliwa ili ziweze kumea vizuri na ziweze kurembesha katika nje ya hii.

Huku naiona ni shule ya chekechea. Hii shule naiona maua iliyofyekwa katika sehemu hii ili yaweze kuirembesha shule hii. Tena naiona mchoro tofauti tofauti iliyochorwa katika ukuta ya hii shule. Tena hii shule inajulikana kuwa ni ya kuelimisha wanafunzi.

Huku naiona kuna ujenzi kubwa na gorofa, inajulikana kuwa huku ni shuleni, ya wanafunzi wanaisomea ili wapate elimu bora maishani mwao, tena waweze kupata elimu ya kisasa. Tena naiona mauwa iliyofwekwa vizuri inarembeza.

Huku naona kochi moja anaye saidia viwete ili wafanye mazoezi tena wajue kucheza na wapate kujua kuhusu mpira na michezo tofauti tofauti Ili wapate nguvu zaidi kwa mwili yao Ili wajisaidie wenyewe.

Huku naona maandishi inayoonyesha hii ni hisabati ya kidato cha kwanza ama kidato cha pili tatu, hii inaonyesha ya kwamba kuna elimu kwa watoto wadogo, tena huyu mtoto aliweza kupata kila kitu.

Huku naona mchezaji mmoja anapiga zoezi ya kuruka ili apate ushindi tena apate pesa kutokana na mchezo ya kuruka juu na kuanguka chini, tena huyu ni mchezaji hodari.

Huku naona mtu anayeenda shuleni ama anaenda kanisani na kiti cha magurudumu. Tena ameishika vitabu yake katika mikono yake ya kushoto na akaekelea miguu yake ili isianguke .

Huku naiona ujenzi mzuri wa ghorofa. Hii ujenzi iko na milango safi sana. Tena ujenzi huu wa gorofa uliekwa mabati nzuri, na tena naona kiti iko nje la hii madarasa. Tena hii shule inasaidia wanafunzi kupata elimu bora.

Huku naona watoto kwa uwanjani, wanakimbia hapa na pale, inaonyesha ni mchezo ya kukimbiana huku na huku. Hii inaonyesha ya kwamba watu wanajitayarisha katika uwanja huu ndiyo washindane katika uwanjani wa kukimbia.

Huku naona tarakilishi mbili iliyo katika meza ya wanafunzi ama walimu. Inaonekana hii tarakilishi inatumika na wasomi. Iko na vitabu kando ya hili.

Huku naona mahali iliandikwa biologia. Inaonekana ya kwamba huku ni pahali pa kufanyia baologia tena ni ya kufanyia mazoezi ya vitu tofauti tofauti katika shuleni. Tena inasaidia watoto kupata elimu.

Huku naona mwendeshaji wa baiskeli katika njia moja. Tena huyu mwendeshaji ni kiwete hana miguu moja. Tena anajikasa aendeshe baiskeli ili afike mahali anaelekea.

Huku naona kitabu moja ya darasa la saba. Hii kitabu ni ya tarakilishi sayansi. Hii kitabu inatumika kufunza watoto ili wapate elimu bora maishani mwao. Tena, hii kitabu tuliisoma tukiwa katika chekechea.

Hapa naona kuna shule ambayo wanafunzi wanaenda kisha wanasoma vitu tofauti tofauti. Hapa naona kuna nyasi ambayo haliko chafu sana, maua haya yanarembesha shule hii sana.

Huku naiona tarakilishi iliyowekwa katika mezani inajulikana kuwa hii tarakilishi ina matumizi, tena inasaidia wanafunzi na walimu kuelimishwa na maelezo ya kisasa. Tena wanafunzi wanapata mafunzo ya kiteknolojia kupitia...

Hapa naona wachezaji wawili wanajisaidia hapo mmoja anasaidia mchezaji mwenzake aamke ili waendelee na mchezo yao ya kandanda, tena huyu mwenye amelala chini ni kama haski vizuri kwa mwili yake na mmoja amejitokeza kumsaidia.

Huku naiona makaratasi iliyowekwa katika paki ya kupepa hizi makaratasi. Tena hizi makaratasi inajulikana kuwa ni ya kuchora mchoro tofauti tofauti katika shuleni. Tena hii inatumika kuelimisha watoto wadogo kujua kuchora na kuandika.

Huku naona tarakilishi iliyo katika meza. Tarakilishi hii iko na kazi yake pekee yake iliyoandikwa ni ya kufanyia hiyo kazi tu. Kazi ya tarakilishi hii ni kwa matumizi ya masomo pekee yake tena naona kalamu iliyowekwa katika kikombe kando.

Huku naona mlango ya nyumba iliyopigwa rangi nyekundu, tena inaonekana ni mlango ya darasa la tano cha, inasaidiwa na mwalimu Omollo.

Huku naiona ni darasani. Kuna viti iliyopangwa ili wanafunzi wanaoisomea hii shule waweze kutumia kukalia wakati wa mtihani. Tena naiona matarakilishi iliyopangwa katika kando kando ya ukuta hii ili waweze kuitumia katika masomo yao ya teknologia.

Hapa naona vitabu tafauti tafauti iliyowekwa katika sanduku tafauti tafauti iliyoandikwa nambari inayoonyesha hii ni ya wapi na zingine ni ya wapi kama nambari ya kumi na mbili inaonekana aina kitabu.

Huku inaonekana kama shule ya chuo kikuu ama kituo cha polisi. Naona chuma ya bendera iliyowekwa mbele ya madarasa ama majengo tofauti tofauti imekaribiana na tenki ya maji. Hii inaonyesha hapa wanajali serikali.

Huku inaonekana ya kwamba kuna utangazaji wa ulindaji wa maji. Iliandikwa kwa hii karatasi maji ni uhai. Inaonekana kuwa usipochunga maji ama kulinda pale inapotokea utakosa uhai.

Huku naona kuna chuma la bendera. Hii chuma ilipandwa maua izunguke, ili irembeshe huku. Tena naona kuna tanki iliyo wekwa kando ili iekwe maji, hii inajulikana kuwa maji ni uhai.

Huku naona ni darasa iliyopangwa viti, ili watu ama wanafunzi watumie kufanya mtihani ya kitaifa. Inaonekana ya kwamba, hii ni darasa iliyopangiwa mtihani ili watu wazuhiliwe kuiba mtihani kwa siku ya mtihani.

Huku naiona mwalimu mkuu anaye simamia masomo nchini mwetu kenya. Huyu anaitowa maelezo yake kuhusu mtihani ya kitaifa ili watu wapate kuelimishwa na wajue elimu ni bora kuliko kila...

Huku naona rula na kitu ya kupanguza ubao iliyowekwa chiniy ubao, hii inaonekana ya kwamba hapa ni darasani inatumiwa kufunza wanafuzni ili wapate elimu bora maishani mwao. Tena hii inasaidia wanafunzi.

Huku naiona kuna madarasa tofauti tofauti, inayotumika kuelimisha wanafunzi na watoto wachanga. Tena naona nyasi iliyofyekwa ili isidunge watoto wadogo. Tena kuna maua nje ya hizi madarasa.

Huku naona watu waliofaa mafasi ya juu inayofanana, tena wanaonekana hawa ni washindi katika redio milele, tena naona mshindi ni moja anayekalia kiti ya magurudumu.

Huku naiona vitabu iliyopangwa mezani, inajulikana ya kwamba mwalimu ndio alipanga hizi vitabu ya kidato cha saba, tena wanaitaka kwenda kupea watoto ili wapate elimu bora maishani mwao.

Huku naona mkimbiaji anayeitwa Wesley Kimele Sang. Huyu ni Mkenya tena anayekimbia mbio ya mita elfu moja mia tano. Hii inasaidia sana. Hata kama hakuna shida kwa mkono ya kulia.

Huku naona viti inayotumika katika madarasa ya chuoni. Hii inatumika kuweka vitabu ndani ya wasomaji ili iwelwe katika aorodha safi. Tena hii inaonekana ni darasa ya wanafunzi inayotumika kupata elimu bora.

Huyu ni Mkenya aliyesaliwa katika Mombasani. Anayeitwa Asia Sururu Mohammed. Huyu ni mwanaspoti hata kama hana miguu yote. Anaweza cheza katika mchezo yeyote huku nchini.

Huku naona viwete wanaocheza mpira ya kandanda. Hawa wachezaji wanapata nguvu wanapocheza tena wanapata mwili inayofaa katika mchezo hii ya kandanda. Tena hawa ni wachezaji wa

Huku naona mrembo moja anaitwa hellen wawira, yeye anaifanya mazoezi ili mwili yake ipate nguvu ya kutosha katika mazoezi ya mchezo ya kandanda ama kukimbia, hii inasaidia sana watu.

Huku naona maandishi iliyoandikwa katika karatasi kubwa iliyorembeshwa kando kando ili wanafuzni wa chekecgea wafurahie na wapate kusoma, hii inasaidia kuelimisha watoto wachanga ili waoate elimu.

Huku naona tarakilishi iliyokuwa ama iliyopangwa katika mezani. Hii inaonekana ya kwamba inatumika katika masomo ya E-one . Hizi matarakilishi inatumiwa na watu tofauti tofauti ili wapate

Huku naona ujenzi ya nyumba iliyojengwa na kuwekwa rangi tofauti tofauti ili irembeshe. Tena naona nyasi iliyofyekwa vizuri ili isilete wanyama tofauti tofauti inayoweza kusababisha ugonjwa yeyote.

Huku naona mama anaye endeasha baisikeli, iliyokuwa na kiti. Hii ni kiti inayobeba viwete, tena huyu mama akona nguvu sana ili aendeshe baisikeli hii.

Huku naona watu wanaeona mama mmoja anayerusha mkuki. Inaonekana ya kwamba kuna mashindano kati ya watu wenye hawajiwezi lakini wanajifunza kurusha mkuki huyu mama amekalia kiti ya magurudumu.